Kuna watu wawili wa kiume na wa kike, pili watu hawa ni mashuuri. Mwanaume aliyeibeba bibilia juu kutumia mkono wake wa kuume ni rais wa taifa la Kenya mtukutu William Ruto. Upande wake wa kushoto ni mke wake mpendwa mama taifa Bi Rechael Ruto.

Kua posta yenye rangi nyeusi na rangi nyekundu. Posta hii inaonekana kuwa na njiwa aliyebeba unyasi, ina maandishi yanayosema Jubilee mbele pamoja.

Kuna watu wanne wanaume wawili waliosimama mwanamke mmoja aliyeketi pamoja na mtoto mdogo msichana aliyevalia shati jeupe wanaume hawa wanaonekana kutazama anachokifanya mwanamke huyu kwenye tarakilishi iliyo mezani.

Vinavyoonekana kwa ukamilifu ni pasipoti mbili pamoja na kijikapu kilicho na rangi za bendera ya Kenya. Pasipoti moja iliyo na rangi nyeusi ni ya taifa la Kenya ilhali pasipoti ingine iliyo na rangi ya samawati ni pasipoti ya juimuiya ya Afrika Mashariki.

Kuna mchezo wa voliboli unayoendelea, Kuna wachezaji wanne. Watatu wanaonekana kuruka juu Ili kuufikia mpira, ila wa nee anaonekana tu kutazama. Mchezaji mmoja anaonekana kijaribu kupiga mpira uweze kufika upande mwingine, wachezaji wengine wawili wanaonekana kuzuia mpira Ili usiweze kufika upande wao.

Kuna mechi inayaoendelea kati ya timu iliyovaa sare ya kijani kibichi na nyingine iliyovaa sare nyeupe yenye mstari ya samawati. kuna mwamuzi aliyevaa sare nyeusi, uwanjani pia mna mashabiki wengi.

Kuna watu wengi wa kiume na wa kike wote wanaonekana kupiga kelele wengine wana firimbi mdomoni, wengine wameweza kuvalia miwani. Mmoja aliye mbele mwanamke ameweza kuvalia vazi lenye maandishi Kenya , watu hawa wanaonekana kama wanaandamana.

Kuna mashindano ya riadha yanayoonekana kuendelea. Kuna wachezaji saba ,wote waonekana kuwa wa jinsia ya kiume, uwanjani pia mnaonekana kuwa na mashibaki wengi waliokuja kushuhudia mashindano haya.

Kuna mchezo wa neti unayoendelea baina ya timu mbili timu, moja iliyovalia zare nyeupe na nyingine iliyovalia zare zenye rangi za zamawati, mchezaji mmoja wa timu iliyo na zare zenye rangi ya zamawati anampira uwanjani pika mna mashabiki.

Kuna watu wengi waliokongamana pamoja, wa kiume na wa kike. Wanaoonekana kama mashabiki wa mchezo wa kandanda. Wapo walioketi na wapo waliosimama. Wengine wanaonekana kurekodi kandanda za video, wengine wameweza kuinua mikono yao juu huku wakizishabikia timu zao.

Kuna watu wengi wajinsia ya kiume na kike wengine wameweza kusimama huku wengine wameweza kuketi wako wanaopokea huduma na wako ambao ni wahudumu, waudumu wameweza kuvalia mavazi yenye rangi nyeupe nyeusi na rangi nyekundu.

Kuna mchezo wa kandanda unaendelea, timu moja umeweza kuvalia sare nyekundu. Timu ingine imeweza kuvalia sare za manjano. Mchezaji wa timu iliyo valia sare nyekundu anaonekana kuruka ewani Ili aweze kuwai mpira. Waapinzani wake walio kumzunguka wanaonekana kufanya wima Ili waweze kuito mpira kichwani mwake.

Kuna wanariadha wanne watatu wanoonekana kuwa wa timu moja wameshikana wakiwa wamekanyanga chini huku wakishangilia kilicho kama ushindi , mmoja anatembea kwa umbali akiwatazama tu ,mna mashabiki wengi.

Kuna watu wengi waliosimama wa kiume na wa kike, mwanaume mmoja aliyevalia shati jeupe anayetazama kwenye ukuta kuliko na televisheni aonekana kuwa mashuhuri na mwenyejiwe kuliko wengine. Wote wanaonekana kumwelezea kuhusu jambo kwa tukio fulani, kutani kuna maandishi yanayosema huduma KENYA.

Kuna watu wanne, wanaume watatu, mwanamke mmoja, mwanaume mmoja haonekani vyema mwingine ameweza kuketi, mwanaume wa tatu aliyevalia suti lenye rangi ya samawati anaonekana akitia sahihi, mwanamke amesimama akishuhudia mwanaume huyo anavyotia sahihi.

Kuna watu wengi, wengine wa kiume, wengine wa kike, mwanamke mmoja mwenye miwani anaonekana kunyoosha mkono ili aweze kumsalimia mwanaume aliyevalia shati jeupe pia na miwani. Wote wanatabazamu, mwanamke huyu ni jaji mkuu wa mahakama ya Kenya Bi. Martha Koome.

Kuna watu wengi wa jinsia wa kiume na kike. Wanaoonekana kwa ukaribu ni wanawake wawili walioketi na watu wengine ambao waliopiga foleni huku wakipokea huduma fulani. Wanawake hawa, wameweza kuvalia mavazi meusi.

Kuna watu walioketi wakisubiri huduma fulani. Wengi wakiwa wa kike. Nyuma ya dirisha, kuna ambao wameweza kusimama wanaoonekana kuwa wahudumu na mmoja wao ana shati jeupe. Watu hawa, wanaonekana kutazama upande moja wote kwa pamoja.

Kuna mkutano wa kisiasa unaoendelea, unajumuisha wanaume ambao ndio wengi na wanawake ambao ndio wachache, pia mna keki ambayo imeweza kuandikwa PNU at 15 , wanaume wanaonekana kubeba glesi juu iliyo na kinywaji ndani yake.

Kuna watu wengi wa jinsia ya kiume na wa kike, hawa ni mashabiki wa timu inayocheza mpira wa kandanda. Yuko mwanaume aliyevua shati lake. Mwanamke aliyevalia shati jeupe anaonekana kukishikilia kitambaa chenye rangi ya kijani kibichi chenye maandishi, Gor Mahia.

Kuna watu wengi wa jinsia ya kiume na kike. Wengine wanaonekana kusimama huku wengi wameketi. Wote wameweza kupiga foleni. Wamekuja kutafuta huduma fulani. Yupo mwanamke aliyevalia mavazi meusi, ambaye anaoneka kuwa mhudumu.

Kuna watu wengi waliopiga foleni ili waweze kupokea huduma fulani. Miongoni mwao ni mwanamume mmoja aliyevalia kanzu kuidhinisha kwamba ni wa dini ya kiislamu. Na nyuma yake ni mwanaume mwingine aliyevalia koti lenye rangi ya samawati na misitari meupe. Na watu wengineo wengi.

Kuna watu wengi wa kiume na wa kike walioketi nje ya jumba lililojengwa kwa kutumia mabati. Mwanamke mmoja, aliye na nywele ya rangi ya samawati na shati nyeupe, anaonekana kusimama na kuangalia wanachokiandika watu hawa.

Kuna watu watano. Wanawake wanne ambao wanaonekana kwa ukamilifu na vyema zaidi na mwanaume mmoja aliyevalia koti jeupe. Watatu miongoni mwao wanawake hawa wamevalia mashati meupe yenye maandishi Gormahia na Tuzo. Mwanamke wa nne ameweza kuvalia shati la rangi ya kijani kibichi.

Kuna watu wanne wanaoonekana kwa ukamilifu, watatu wameweza kuketi na mmoja ameweza kusimama, watu hao wote waonekana kuwa wanume, mmoja wa walioketi anaonekana akiandika na mwingine anaonekana akimshika mkono aliyesimama, mwingine wa tatu anaonekana tu kutazama.

Kuna watu walioketi kwenye foleni huku wakisubiri kupokea huduma fulani. Anayeonekana kutoka upande wake ni mwanaume aliyevalia suti nzuri yenye rangi ya samawati inayopendeza. Mkononi mwake ameshikilia stakabadhi zake.

Kuna watu wengi walioketi na wengine wachache wameweza kusimama, walio kwenye upande wa kuume wanaonekana kuwa wahudumu wanaotoa huduma fulani kwa wenzao walio keti kwa upande wa kushoto na kuwatazama wote wameweza kuvalia barakoa.

Kuna watu wa jinsia ya kiume walioketi kupokea huduma fulani wahudumu hawaonekani vyema kutani kuna rangi nyeupe, rangi nyeusi rangi ya kijani kibichi pamoja na rangi nyekundu pia kuna maandishi yaliokatika lugha ya kimombo.

Kuna watu wengi wa jinsia ya kiume na kike wanao onekana wakitembea huku wakishangilia wameweza kuvalia mavazi yenye rangi tofauti tofauti kama vile nyeusi nyeupe na rangi nyinginezo wamevibeba vijikaratasi vyenye rangi ya samawati vilivyo na maandishi PNU kazi iendelee.

Kuna watu wengi wa jinsia ya kiume na kike. Wote wanaoneka kusoma na kutabasamu .Wameweza kuvalia mavazi yenye rangi tofauti tofauti kama vile, rangi nyekundu, rangi ya kijani kibichi, rangi nyeupe, rangi ya samawati na rangi nyinginezo nyingi.

Kuna watu wanne, watatu wa kiume mmoja wa kike. Mwanamke huyu anaonekana kuvalia shati jeupe. Wanaume wawili wameweza kuketi. Mwanaume mmoja aliyesimama, anaonekana kumwelekeza mwenzake aliyeketi upande wa kulia ilhali mwanamke huyu, anamwelezea mwanaume aliyeketi upande wa kushoto.

Kuna mchuano wa kandanda unaoendelea kati ya timu mbili, timu moja imeeza kuvalia sare za rangi ya kijani kibichi na timu ingine imeweza kuvalia sare za rangi ya manjano. Yupo mlinda lango anayewaelekeza wenzake, uwanjani pia mna mashabiki wengi.

Kuna wachezaji wanaoonekana kusheherekea ushindi wao. Wameweza kupokea kikombe cha ushindi. Wameweza kuvalia sare zenye rangi ya manjano na kijani kibichi. Kuna mtoto mdogo aliyeweza kuubeba mpira wa kandanda.

Kuna watu sita, mwanamke mmoja anaonekana kwa ufasaha zaidi ,baadhi yao wameweza kuvalia shati zenye rangi ya samawati mmoja akiwa amevalia shati yenye rangi nyeupe ,mwanamke huyo ameweza kubeba kijitambara kilichoandikwa BANDARI FC.

Kuna mechi kati ya timu mbili, timu Moja imeweza kuvalia sare zenye rangi ya kijani kibichi zenye maandishi sportpesa na timu nyingine imeweza kuvalia sare zenye rangi ya samawati na nyeupe zenye maandishi betika

Kuna watu watatu walioketi jukwaani huku wakionekana kama watu mashuhuri. Mmoja ni wakiume, wawili ni wa kike. Wote wanapendeza. Nyuma yao kuna kuta wenye rangi nyeupe na maandishi ya kizungu na baadhi ya yale yanayoonekana ni loji of law courts .

Kuna watu wawili wa kiume na wa kike wanaotabasamu, wa kiume ni rais wa taifa la Kenya, mtukufu William Ruto, ilhali wa kike ni jaji mkuu wa mahakama kuu ya Kenya, Bi. Martha Koome, Bi. Martha Koome anampokeza bwana Ruto katiba kuu ya Kenya.

Kuna mchezo wa neti unaoendelea baina ya timu mbili, timu moja imeweza kuvalia sare zenye rangi ya samawati pamoja na mistari meupe na timu nyingine imeweza kuvalia sare zenye rangi ya kijivu. Uwanjani pia kuna mashabiki wengi wanaotazama.

Kuna watu wengi wa jinsia ya kiume waliosimama na moja wao kuketi, aliyeketi amevalia shati jeupe huyu ni aliyekuwa naibu wa rais wa Kenya mheshimiwa Righathi Gachagua wanaume wengine wamesimama kando huko wakitazama anachokifanya.

Kuna watu wengi wa jinsia ya kiume na kike. Wengine wameweza kusimama huku wengine wameweza kuketi katika foleni. Wanaonekana kupokea huduma. Wote wameweza kuvalia barakoa. Muhudumu mmoja aliyevalia vazi lenye rangi ya manjano anaonekana kuwahudumia.

Huu ni mkutano wa kisiasa, yupo mwanamke anayezungumza huku amenyoosha kidole chake angani, amelivalia vazi jekundu lenye madoadoa meusi. Nyuma yake wapo watu wengi waliovalia kofia nyekundu zilizo na maandishi "Tuko Pamoja".

Kuna watu watatu, wawili wa kike mmoja wa kiume. Kwa hakika, wawili hawa ni wahudumu ilhali mwanaume huyu ni mhudumiwa. Nyuma ya wahudumu kuna maandishi yanayoonekana vyema yanayosema kwamba "Huduma Kenya".

Kuna watatu, wawili wa kiume na kike, ambao wote wanaonekana wakitabasamu. Watu hawa ni mashuhuri. Kutoka mkono wa upande wa kulia, ni spika wa Bunge la kitaifa ambaye anaitwa Moses Wetangula, aliye Kati ni jaji mkuu wa mahakama kuu ya Kenya Martha Koome na mkono wa kushoto ni rais wa taifa la Kenya, mtukufu Rais William Samoei Ruto.

Kuna kijitabu kinacho rangi nyeupe maandishi yaliyo meusi pamoja na picha ya chumba fulani maandishi kwenye kijitabu hiki yanasema the judiciary human resoure policies and procedures manual .

Kuna mashabiki wengi wa timu ya kandanda. Wote wameweza kuvalia mavazi yenye rangi tofauti tofauti huku mwanaume mmoja ambaye ameweza kujichora rangi za timu yake, rangi ya kijani kibichi na rangi nyeupe. Mwilini mwake pia ameweza kuandika jina ya timu yake.

Kuna mwanamke aliyevalia mihiwani vazi lenye rangi ya samawati huku akikalia kiti jeusi, mwanamkke huyu ni mashuhuri, huyu ni jaji mkuu wa mahakama kuu ya Kenya Martha Koome , nyuma yake ukuta una rangi nyeupe pamoja na maandishi yaliyokatika rangi ya kijani kibichi.

Kuna watu wengi wanawake kwa wanaume wengi wao wana umri mdogo ni vijana kwa hakika . Watu hawa ni wapenzi , wapenzi wa mpira , wapenzi wa kandanda . Wamekuja kuishabikia timu yao . Baadhi yao mavazi yao yanafanana.

Kuna watu wengi wa kiume na wa kike ila wanaonekana kwa karibu ni wanawake wanne mwanamke mmoja aliyevalia shati jeupe ameketi huku akiwaudumia wenzake watatu ambao wanaosimama na kumsikiliza kwa makini vichwani mwao wanawake watatu wameweza kufunga vitambaa.

Kuna mchezo wa kandanda unaoendelea baina ya timu mbili za wanawake. Timu moja iliyo alia sare za samawati, inaonekana kukusanyika pamoja huku ikifanya mazungumzo. Uwanjani pia, kuna mashabiki waliokuja kushuhudia mchwano huu.

Kuna watu wengi wa jinsia ya kiume na ya kike, hawa ni mashabiki wa kadanda. Wote wanaonekana kushangilia huku wengine wakitabasamu mikono yao imeweza kunyanyuliwa juu angani. Wapo waliovalia mavazi yenye ya rangi ya samawati na nyeupe, rangi nyekundu na nyeupe, rangi nyeusi, pamoja na mavazi mengineo mengi.

Kuna watu wengi wa kiume na wa kike waliopiga foleni huku, wamesimama wakisubiri kupokea huduma fulani. Upande mwingine, kuna watu wawili wa kiume na wa kike wanaoonekana kuwa wahudumu. Kando yao, mna mlinzi mmoja wa usalama.

kuna watu wengi waliosimama, wakiume pia na wakike huku wanatabasamu. Wengine wameweza kuvalia miwani. Baadhi yao wanaonekana kuwa wanasheria. Aliye upande wa mbele kabisa mwanamke mwenye vazi jeusi ni jaji mkuu wa mahakama kuu ya kenya Bi. Martha Koome.

Upo mchezo wa kandanda unaoendelea baina ya timu mbili za wanaume. Timu moja inaonekana kuvalia sare zenye rangi ya manjano, na timu nyingine inaonekana kuvalia sare zenye rangi nyekundu pamoja na nyeusi. Uwanjani kuna mashabiki wengi waliokuja kushuhudia mchuano huu.

Kuna taka nyingi zilizoweza kutupwa ndani ya mtaro unaofaa kupitisha maji kando ya barabara wapo watu wengi wanaoitumia barabara hii wa kiume na wa kike barabarani magari yanaonekana pia yakipita.

Kuna watu wengi wa jinsia ya kiume na kike. Wengine wanaonekana kusimama, huku wengi wameweza kuketi. Wameweza kupiga foleni. Watu hawa, wamekuja kupokea huduma fulani. Kutani kuna rangi tofauti tofauti kama vile, nyeupe rangi ya samawati, rangi ya manjano na rangi nyinginezo.

Kuna watu wengi wa jinsia ya kiume na kike, wote wameweza kuvalia mavazi yenye rangi tofauti tofauti kama vile rangi nyeupe ,rangi nyeusi ,rangi nyekundu na rangi nyinginezo wote wanaonenakana kumsikiliza mwenzao mmoja anayewahutubia.

Ni mandhari safi yanayopendeza na kuvutia mno mna viti vingi wanawake wawili walio valia shati zenye rangi nyeupe ,wanaonekana kuketi katika viti vilivyo na rangi nyeusi mbele yao kuna bao liloandikwa katika lugha ya kimombo information desk .

Kuna watu wengi, wa kiume na wa kike. Kuna mwanaume mmoja aliyevalia miwani na suti nyeusi anayeonekana kusoma na kutazama kwa makini mwanamke mmoja ambaye ni mhudumu katika kituo hiki anapozungumza na mwanaume aliyevalia shati jeupe ambaye anaonekana kuwa ana mamlaka.

Kuna watu wengi wa jinsia ya kiume na kike, waliovalia mavazi yenye rangi nyekundu. Wanaonekana kuwa wanasheria. Mwanaume mmoja aliyevalia suti huku akiwasalimia kimashuhuri. Huyu ni rais mtukufu wa taifa la Kenya, bwana William Ruto.

Kuna watu wengi wa kiume na wa kike, waliosimama wanaonekana kwa ukaribu na ukamilifu, wanaume wawili pamoja na wanawake wawili, mwanaume aliyebeba bibilia yake juu kutumia mkono wake wa kuume. Ni Rais mstaafu wa kenya Uhuru Kenyatta na mwanamke aliye upande wake wa kushoto aliyevalia vazi jeupe ni mke wake bi Magret Kenyatta.

Kuna mahojiano yanayoendelea ilikumtafuta jaji atakaye hudumu katika mahakama kuu anayehojiwa kwa sasa ni Helene Rafaela Namisi mwanamke aliye tabasamu kweli nyuma yake kuna ukuta mweupe uliyo na maandishi mengi yaliyo katika yangi ya kijani kibichi.

Kuna mechi ya kandanda inayoendelea. Wapo wachezaji waliovalia sare nyeusi na wapo wengine waliovalia sare za rangi kijani kibichi wanaonekana wakitembea kutaoka eneo labda walikokuwa wakishangilia ama wakizungumza ,uwanjani pia mna mashaki wengi.

Kuna wachezaji wa kiume wa timu ya kandanda waliovalia sare nyeupe, mmoja miongini mwao ameweza kuvalia sare zenye rangi ya kijivu hakika huyu ndiye mlinda lango wote wameweza kusimama huku wanatazama upande mmoja.

Kuna mwanaume moja anayeonekana kuwa katika kampeni ya kisiasa ameweza kuvalia kofia mbali kichwani zenye zimeandikwa yaliyo na rangi nyekundu yanayosema kuna kwa moi KANU kuna kwa moi picha hizi zina michoro ya jogoo.

Kuna watu wengi wanaoonekana kusherehekea, wote wameweza kunyoosha mikono yao angani. Wameweza kuvalia mavazi yenye rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe, nyeusi na rangi nyinginezo. Wameweza kushikilia bendera ya taifa la Kenya.

Kuna watu watatu wanaonekaba kuwa wana sheria kulingana na mavazi yao. Wawili ni wa kike mmoja ni wa kiume. Mwanamke mmoja amevalia bakora mwingine amebeba biblia katika mkono wake wa kiume na mwanaume ameuvalia miwani. Aliyekaa chini jaji mkuu wa kenya Bi Martha koome.

Kuna watu wengi wa kiume na wa kike walioketi kwa makini huku wakimsikiliza mwanaume mmoja anayeonekana kuwazugumzia. Wengi wao wameweza kuvalia mavazi meusi hila kuna mwanaume mmoja aliyeketi kwenye upande wa mbele aliyevalia shati jeupe.

Kuna mashindano ya riadha yanayoendelea, kuna mashabiki wengi ambao wamekuja kuyashuhudia mashindano haya, wako waliovalia mavazi yenye rangi nyeupe nyekundu, rangi ya samawati na rangi zinginezo nyingi.

Kuna watu wengi mna wengine wamesimama wengine wakiwa wameketi, walio katika upande wa mkono wa kulia wanaotafta huduma, yaani wahudumiwa walio katika mkono wa kushoto wanaopeana huduma yaani wahuduma.

Kuna watu wengi ambao wamepiga foleni ili kupokea huduma fulani wote wameweza kuvalia barakoa mwanaume mmoja aliyevaa miwani pamoja na shati jeupe anayeonekana kuwa mhudumu mtu mmoja anapiga picha Kwa kutumia simu.

Kuna wahudumu wanne walioketi wamevalia barakoa huku wakiwa wamemakinika katika majukumu yao. Watatu ni wa kike, mmoja ni wa kiume, akiwa ameweza kuvalia shati jeupe na pia wao vile vile wakiwa wamevalia shati jeupe ila na fulana nyeusi.

Kuna mwanamke mmoja aliyebeba Bibilia juu kutumia mkono wake wa kume. Mwanamke huyu ni mwanasheria. Huyu ni Bi Martha Koome, jaji mkuu wa mahakama kuu ya Kenya. Nyuma yake kuna pendera mbili za taifa la Kenya.

Kuna watu wengi ila wanaoonekana vyema ni watu wanne, wanawake watatu, mwanaume mmoja. Mwanamke mmoja anaonekana akiwa ameketi huku akizungumza na mwanamme ambaye anonekana kuwa na cheo kidogo kuliko wengine. Wengine ambao ni wenzake wa hudumu wawili ,mmoja aliyevalia shati jeupe, mwingine fulana nyeusi, wamesimama wakitazama.

Kuna mchezo wa neti unao endelea baina ya timu mbili ya wamawake timu mmoja imeweza kuvalia sare nyeupe na timu nyingine imeweza kuvalia sare zenye rangi ya samawati wapi watu wanaoshuhudia mchuano huu.

Kuna wachezaji wa mpira wa neti. Wachezaji hawa wanaonekana kuwa wachezaji wa timu kuu ya Kenya . Wana viimo tofauti, wameweza kuvalia sare zenye rangi nyeupe mna jina Kenya pia bendera ya taifa kuu la Kenya.

Kuna watu wengi wa kiume na kike walioketi na wengine kusimama wanaonekana kuwa mashabiki wa timu ya Kenya, wapo waliovalia mavazi yenye rangi nyekundu, rangi nyeusi, rangi ya kijani kibichi, rangi ya samawati pamoja na rangi nyinginezo.

Kuna watu wengi wanaotaka kuhudumiwa. Wengi wameweza kuketi na wengine wameweza kusimama. Watu hao wote wanaonekana wakiwa wamevalia bakora. Mhudumu mmoja aliyevalia shati jeupe na suruali nyeusi anaonekana kusoma huku akiangalia mezani.

Hiki ni cheti cha kuzaliwa kina rangi nyeupe kina maandishi yalioandikwa na wino mwekundu pamoja na ngine mweusi baadhi ya maandishi kwenye cheti hiki ni kama vile certificate of birth embu west and east and embu hospital pamoja na maandishi mengineo mengi.

Kuna wanasheria wengi wa kiume na kike wanaonekana kusimama, wote wameweza kuvalia mavazi spesheli yenye rangi nyeupe na nyeusi. Miongoni mwao wapo ambao wameweza kuvalia miwani na wengine waonekana kuperusi vitabu vilivyo mezani.

Kuna watu wawili wa jinsia ya kiume , aliyevalia shati jeupe anaonekana kuwa mhudumu na aliyevalia suti yenye rangi ya samawati na kofia kichwani anaonekana kama aliye kuja kutafuta huduma. Kuna maandishi juu yao yanayosema katika lugha ya kimombo immigration officer passport application .

Kuna watu wengi wa jinsia ya kiume na kike. Wengine wameweza kusimama ilhali wengine wameweza kuketi. Wameweza kuvalia mavazi yenye rangi tofauti tofauti kama vile, nyeupe, rangi ya samawati, rangi ya manjano, pamoja na rangi nyinginezo nyingi. Hawa ni mashabiki wa timu ya kandanda.

Kina watu sita, wanaume watano, mwanamke mmoja. Wanaume wawili wanaonekana kukeketi upande mmoja, huku wakiwatazama wenzao walio upande mwingine wanaoonekana kama wahudumu. Mwanamke ameweza kuvalia shati jeupe.

Kuna watu wengi wa jinsia ya kiume, wengi wameweza kusimama ila mmoja tu ambaye anaonekana kua mashuhuri ameweza kuketi, aliyeketi amevalia suti lenye rangi ya samawati, waliosimama wanaonekana kutazama kinachofanyika.

Kuna mchwano wa kandanda unaoendelea kati ya timu mbili za wanaume. Timu moja, imeweza kuvalia sare zenye rangi nyeupe na samawati, ilhali timu nyingine, imeweza kuvalia sare zenye rangi nyekundu na nyeusi. Uwanjani, kuna mashabiki waliokuja kushuhudia mchwano huu.

Kuna watu wengi walioketi pamoja, wameweza kuvalia mavazi mekundu, nyeupe yenye rangi ya kibichi na mavazi mengineo, wote wanaonekana kusheherekea, wana bendera za Kenya waweza kuwa ni mashabiki ama watu wanaohudhuria kongamano linalohusiana na taifa la Kenya.

Mna watu wengi waliopanga foleni huku wakiwa wameketi. Wengine wanahudumiwa tayari na wamesimama. Kuna afisa wa kulinda usalama. Mandhari haya yanapendeza. Watu hawa wamemakinika.